Nguzo za umeme zimesimama mbele ya jengo la matofali mekundu lenye madirisha ya samawati. Ua wa chuma na miti midogo imepandwa pembeni ya barabara. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kawaida wa mtaa wa mijini.

Barabara ya zege iliyo kwenye daraja ina mlingoti wa taa na uzio wa samawati pande zote. Majengo ya viwandani pamoja na mnara wa njano inaonekana nyuma. Mandhari inaelekea kuwa kituo cha miundombinu kilichoko karibu na milima.

Nguzo na vifaa vya umeme vimepangwa kwa ustadi katika cha usambazaji kilichozugushiwa uzio. Mandhari ya anga ya samawati na mbali kuashiria wakati wa jioni au slfajiri. Mazingira haya ni kiini cha miundo mbinu ya nishati.

Transfoma ya umeme imefungwa kwenye nguzo mbili za mbao na imezungushiwa na nyaya kadhaa zinazozambaza umeme kwa maeneo ya karibu, mabango ya tahadhari yamebandikwa kwenye nguzo na nchi kuna kifaa chenye muundo wa gridi huku mazingira yakizungukwa na miti na kuta za matofali.

Kiwanda cha umeme cha mvuke kimejengwa kwenye eneo la mlima lenye miti mingi ambapo minara ya kupooza hutiririsha mvuke kuelekea angani. Muundo huu wa nishati jajidifu unachangia uzalishaji wa umeme bila kuchafua mazingira hasa kwa jamii zilizo mbali na miji mikubwa .

Majengo makubwa ya viwanda yamejengwa karibu na badari yenye connectors na mitando ya kupakia mizigo. Minara ya kupoza na matangi ya kuhifadhi inaashiria shughuli za uzalishaji na nishati. Mazingira haya yanaonyesha muunganiko wa viwanda na usafirishaji wa baharini.

Mtambo wa kuzalisha umeme wa joto ardhi, uko katikati ya milima, ukiwa na minara ya kupooza inayotoa mvuke. Miundo ya mabomba ya kutoa hicho kusambaza umeme, inaashiria teknolojia ya nishati jadidifu inayotumiwa kwa uzalishaji wa umeme katika mazingira ya mbali.

Nyaya za umeme zenye voltage ya juu zimeshikiliwa na minara ya chuma yenye muundo wa kimtandao zikielekezwa kwenye mandhari ya mashambani ya kijani kibichi. Barabara ya vumbi imepita kati ya mashamba huku anga likiwa na mawingu meupe yanayochanganyika na samawati ya asili. mpangilio huu unaashiria miundombinu muhimu ya kusambaza umeme katika maeneo ya mbali.

Wafanyakazi waliovaa mavazi ya usalama wanahusika na matengenezo au ujenzi katika kituo cha kusambaza umeme chenye transformer , breki za umeme na vifaa vingine vya kiteknolojia. Mazingira ni ya nje ya miti na anga lenye mawingu yakionyesha umuhimu wa miundo mbinu katika kusambaza nishati kwa jamii.

Gari la kazi lina kijiti kirefu kinachoinuliwa juu likiwa na mafundi kufanyia matengenezo nyama za umeme angani. Mafundi hao wamevaa vifaa vya usalama wakihakikisha usambazaji wa umeme unadhibitiwa kwa usahihi. Mazingira ya kijani yanaongeza utulivu wa eneo la kazi.

Majengo makubwa ya chuma yenye mitambo na miundo ya mabomba yamesimama ndani ya kiwanda cha kisasa. Mitambo ya silinda na majukwaa ya chuma yanaunganishwa kwa mpangilio wa kiteknolojia huku mvuke ukionekana ukitoka karibu na ardhi. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za uzalishaji katika sekta ya viwanda.

Nguzo ndefu za umeme zimesimama kwenye mistari wa mbali zinaelekea machweo ya jua, mazingira Yana mwangaza ya jijini au mimea ya asili pempeni. Mandari inaonyesha uzito wa miundo mbinu yenye shati katika mandari ya wazi.

Kituo cha kuzalisha umeme kwa njia ya maji kimejengwa karibu na bwawa kubwa lenye hazina ya maji. Mitambo na nyaya nyingi inasambaza nishati kwa maeneo ya karibu huku mazingira yakielekea kukauka.

Vifaa vikubwa vya viwandani, vimeunganishwa na bomba za chuma pamoja na mnara mrefu unaotaoa moshi mweupe, mazingira ya mashambani, na anga yenye mawingu, inaonesha shuguli za uzalishaji wa nishati au kemikali.

Twiga watatu wamesimama pamoja katika mazingira ya asili yenye miti na majani, maumbo yao ya kipekee na mafia ya kahawia yanaonyesha uzuri wa wanyama wa porini wanatia moyo wa utalii na uhifadhi wa mazingira.

Jengo la saa linaonekana katikati ya mandhari ya jiji yenye majengo marefu ya kisasa na anga safi yenye mawingu yaliyotawanyika. Mchanganyiko wa miundo ya mijengo kuonyesha ukuaji wa miji na uwepo wa utambulishi wa kipekee wa jiji. Taswira hii huibua hisia za maendeleo mpangilio wa mji wa kisasa

Nyani wawili wamekaa juu ya nyasi, mmoja akiwa amekumbatia mwingine mchanga kwa upole. Mandhari ya kijani huonyesha utulivu wa mazingira ya porini. Hisia za ulinzi na upendo zinaonekana wazi kati yao.

Punda milia amesimama karibu na mti katika eneo kavu lenye majani yalioanguka. Mwonekano wake wa nyuma unaonyesha mistari yake ya kipekee na masikio yaliosimama, akiwa mchangamfu kwa mazingira ya halisi ukimya wa madhari unadokeza utulivu porini.

Kifaru watatu wakubwa wanavuka barabara katikati ya mboga, wakisindikizwa na mazingira ya nyasi na vichaka. Mandhari inaakisi utulivu na uhuru wa wanyama porini.

Mafundi waliovaa vizibao vya usalama na helmet za kijani wanashughulika ndani ya mtaro wa kina wa udongo na miamba. Huku mmoja akiwa na fimbo ndefu ya kupima kina. Mtaro huo, umetandikwa zege chini na kwa mbali, kuna mashine ya kuchimba na lori la mizigo.

Wanamkakati wa utamaduni wakiwa jukwaani wamevalia mavazi ya kitamaduni na kofia za manyoya. Wanacheza kwa pamoja huku watoto wakifuatilia kwa makini kutoka viti vyao. Mandhari yanasisitiza mshikamano na uzazi wa sanaa ya sanii.

Wafanyakazi wa ujenzi wamevaa vifaa vya usalama wakisimamia kuinua kontena la zege kwa kutumia kreni ya manjano. Fomu ya zege imefungwa kwa mbao na skafoldi na mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya kijani na anga yenye mawingu.

Sanamu za shaba mbili zilizosimama juu ya jukwaa, zinawakilisha wapiganiaji wa maumau waliopigania ardhi na uhuru. Maandishi ya kumbukumbu kwa kiswahili na kiingereza yanasifu ujasiri na kujitolea kwa mashujaa hao. Mandhari inaangazia heshima ya kihistoria, kwa waliopigania ukombozi wa Kenya.

Mandhari ya kijani yenye vichaka nene na milimakwa mbali chini ya anga lenye mawingu ya samawati hafifu. Mazingira haya huonyesha utulivu wa asili na uzuri wa mandhari ya kieneo.

Twiga anasimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi akiwa na madoa ya kahawia juu ya ngozi ya manjano iliyotulia. Shingo yake ndefu imeinuliwa juu, ikimpa mtanzamo mpana wa mazingira yanayomzunguka. Nyuma, kuna vichaka na nyasi likionekana kuwa ni eneo la porini lenye utulivu wa asili, na anga safi lisilo na wanyama wengine karibu.

Kikundi cha watu kimesimama kwa duara wakizunguka troli. Baadhi yao wakiwa na gloves na mmoja akishika jembe, manthari yanaonyesha jengo la bati lenye bango la The promised land na miti pembeni. Mwnekano huu unadokeza ushiriki katika kazi ya kijamii au mradi wa maendeleo.

Faru wakubwa wawili, mmoja mtoto na mwingine mzazi wamesimama kwenye nyasi ndefu katika mandhari ya Savana. Mwangaza hafifu huashiria asubuhi au jioni na mazingira yanasisitiza uridhi wa wanyapori wa afrika.

Mtu anamwanga maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya manjano na samawati kwa kutumia bomba la mpira. Mitungi hiyo hutumika kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara. Tukio linadhiirisha mbinu za kawaida za kusambaza maji katika jamii.

Maeneo ya makaazi yamezingirwa na mafuriko. Nyumba zilizojengwa Kwa mbao na mabati zikiwa nusu zimemezwa na maji. Mandhari inaonyesha hali ngumu ya kijamii katika mazingira ya vijijini au pembezoni mwa mji.

Kundi la paa wanalishwa chini ya mti mkubwa wa mwavuli katika savanna yenye mandhari ya majani. Miili yao nyembamba na madoa ya kipekee huonyesha uzuri wa wanyama wa pori. Mazingira haya inawakilisha maisha ya asili na utulivu wa nyika ya Afrika.

Simba jike anaonekana akiwa ameweka mdomo wazi na yake makali na ulimi wa waridi vikijitokeza kwa nguvu, mkao huyo unaashiria milio ya kurusha au kutishia, ikieleza tabia ya mnyama huyo kwa kutawala na kulinda.

Watu wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mapambo ya shanga, baadhi wakishika mikuki katika mazingira ya kijani. Mandhari hii huakisi urithi wa tamaduni za jamii ya kiafrika na fahari ya mila zao.

Swala lenye pempeni ndefu zilipinda linatembea kwenye njia ya udongo huku mandari ya jiji ikiwa nyuma ikiwa limechungwa kwa ukungu. Muonekano wa mwili wake wakahawia unasisitiza mchanganyiko wa maisha ya baridi na Mazingira ya miji. Mseto wa huu unaibua uzuri wa maelewano Kati ya maumbile na binadamu.

Mtu ameketi juu ya gari la mkokoteni lililosheheni madumo ya plastiki ya Maji yenye rangi ya manjano na samawati barabara na mimea ya pembeni inaashiria usafirishaji wa maji kwa njia rahisi vijijini. Mandhari inaonyesha juhudi za kila siku ya jamii kukabiliana na jangamoto za rasilimali.

Watu watatu waliovaa mavazi ya kutembea milimani wamesimama kwenye kilima cha kijani mmoja wao akiwa ameshika mkono wa mwingine kwa msaada. Kwa mbali, kuna mashine za kutengeneza umeme kwa upepo zikionyesha mchanganyiko wa utalii wa mazingira na nishati ya didivu. Mazingira haya yanaelekeza mshikamano na uchangamfu wa shughuli za nje.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji akijaza vyombo vya plastiki kama doom ya manjano, ndoo ya chungwa, ndoo ya samawati na chombo cheusi. Mazingira yanazungukwa na vibanda vya mabati na eneo la maji yanayotuama yenye taka likiwa na nguo zinazoning'inia kwa kamba.

Muundo wa bomba la samawati uliofungwa ukutani umeungwa na jengo lenye mlango wa chuma na paa la bati. Mandhari ya bustani na vichaka vilivyopangwa mbele huashiria usafi na mpangilio wa kituo cha usambazaji maji.

Watu wa jamii ya kimaadai wamevaa mavazi ya kitamaduni. Wamesimama kwa mduara katika eneo la wazi na udongo. Mandhari hii inaangazia mshikamano wa jamii na urithi wa tamaduni za kiasili.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wameketi wakielekeza macho yao kwa makini kwenye skrini huku karatasi na kalamu zikiwa mezani. Mazingira ya darasa yanaakisi shughuli za kujifunza kwa njia ya kidijitali na kwa umakini na nidhamu.

Mtu ameketi juu ya blanketi jeupe kwenye nyasi akishika chombo cha strawberry . Kuna chombo kingine na kikapu cha picnic chenye vifaa vya kula na mtu pembeni. Mazingira haya ya kijani na miti huonyesha utulivu wa kupumzika katika mandhari ya asili.

Simba mwenye manyoya mazito na macho makali anatazama moja kwa moja kwa kujiamini. Rangi ya dhahabu na kahawia kwenye ngozi yake huongeza mvuto wa kifahari. Mandhari huonyesha ukubwa na utulivu wa mnyama huyo wa porini.

Kikao cha watu wengi kimefanyika chini ya mti mkubwa ambapo kila mtu ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi tofauti huku wakizunguka kwa mpangilio wa nusu duara. Gari chache zipo mbali kidogo na mazingira ni ya asili yenye nyasi na miti yakitoa hisia ya utulivu wa jamii au mkutano wa kijamii.

Mtu unakupikwa kwa taka nyingi huku watu wakijaribu kuusafisha wakifanya kazi kwenye maji na kingo zake majengo yaliopo karibu yanaonyesha kuwa eneo hili ina wakazi wengi, huku chakamoto ya uchafuzi ya mazingira ikiitaji hatua za haraka.

Ufuo mpana wa mchanga na maji ya kina kifupi vimetulia chini ya anga yenye mawingu machache. Mandhari inaakisi utulivu wa mazingira ya pwani ikiambatana na uoto wa mbali . Taswira hii huleta hisia za amani na urahisi wa maisha za pembezoni.

Mandhari tulivu ya ziwa linaakisi mawingu mepesi ya angani huku ukingo wake ukipambwa na nyasi na mimea midogo. Msitu mnene wa nyuma huongeza mvuto wa mazingira ya asili. Taswira hii, huonyesha uzuri wa ekelojia na utulivu wa mandhari ya mashambani.

Watu wawili wamepiga magoti wakipanda miti katika ardhi iliyoandaliwa, kila mmoja akiwa na barakoa usoni. Wengine kwa mbali wanashiriki kwa kusimama au kuinama kupanda miti. Mandhari haya yanaakisi juhudi za kuhifadhi mazingira na mshikamano wa kijamii.

Watu wawili wamesimama mbele ya maporomoko ya maji wakipiga selfie kwa simu. Mmoja amevaa shati jekundu na mwingine jaketi la miundo ya duara nyeusi na nyeupe. Mandhari inaonyesha uzuri wa asili na furaha ya kutembelea maeneo ya kuvutia.

Mtu amesimama jukwaani akimlisha twiga mkono kwa mkono huku twiga mwingine akiwa nyuma kwenye mazingira ya kijani. Mandhari inaibua ukaribu wa binadamu na wanyamapori katika bustani ya wanyama.

Maji yanamiminika kwa nguvu kwenye maporomoko yakizungukwa na miti minene na majani mabichi. Bomba la kijani linalovuka kwa usaidizi wa zenge linaonyesha mipango ya usambazaji maji. Mazingira haya yanasisimua na kutuliza fikra.

Maji Yana chururizika Kwa nguvu juu ya bwawa Lililo na nguzo wima na njia ya kutembea juu yake mandhari ya kijani ina mtu mmoja pempeni inaongeza mvuto wa mazingira ya asili. Muundo huo unaashiria udhibithi wa maji katika mazingira ya kiufundi.

Mtu ameketi kando ya chanjo cha maji kilichojaa uchafu na taka akianza mtungi akitumia bomba dogo. Mazingira yanaonyesha changamoto cha uhaba wa maji safi na bahati za uchafuzi wa mazingira kwa jamii zinazotegemea chanzo cha asili.

Pundamilia kadhaa wamesimama kwa mstari wakinywa maji kutoka kwenye bwawa au mto mdogo. Mandari ya nyasi huonyesha mazingira ya savanna, yakisisitiza tabia ya jamii ya wanyama hawa na umuhimu wa vyanzo vya maji katika maisha ya porini. Taswira hii huibua uzuri wa ardhi wa urithi wa Afrika na utaratibu wa asili katika tabia za wanyamapori.

Twiga anavuka barabara ya udongo mbele ya gari jeupe aina ya SUV katika mazingira ya nyasi kavu. Jiji linaonekana mbali likionyesha mkutano wa pori na maisha ya miji. Taswira hii huibua dhamira ya mwingiliano kati ya mazingira ya asili na shughuli za binadamu.

Mto unapenya kati ya mashamba ya kijani na nyumba za kijijini zilizo karibu na milima. Mandhari huunganisha utulivu wa mazingira ya asili na maisha ya jamii ya pembezoni. Anga la samawati hutoa mwangaza wa asili unaoimarisha uzuri wa eneo.

Twiga mrefu amesimama katikati ya pori lenye majani na miti ya kijani kibichi huku anga likiwa na mawingu mepesi. Shingo yake ndefu inafikia majani ya miti mirefu akifurahia utulivu wa mazingira ya asili ya kiafrika.

Kifaru wawili wanatembea taratibu kwenye barabara ya vumbi katikati ya msitu wenye majani mabichi. Milima ya mbali na mawingu ya angani huongeza mandhari ya asili. Hali ya utulivu hujionyesha katika hali ya hatua ya wanyama hao wakubwa.

Kwenye mandari yenye shughuli nyingi, watu na magari wanaonekana wakiharakisha katika mtaa wa jiji na Askari wa usalama barabarani wamesimama utaratibu huku matangazo ya biashara na saa ya mtaa zikionyesha ya jiji. Hali hii inaonyesha harakati za kila siku na utendaji wa miundo mbinu mjini.

Magari madogo ya abiria yenye mistari ya rangi na maandishi ya Mololine yameegeshwa kando kando ya barabara ya jiji. Watu wanaendelea na shughuli za kila siku huku bodaboda ikipita. Mazingira haya huonyesha harakati za usafiri na biashara mjini.

Barabara ya njia nyingi inapitwa na magari, pikipiki na van zikielekea maeneo mbalimbali. Mabango ya kijani yanaelekezwa safarini kwenda Thika, Nyeri, Nanyuki na mpaka wa Moyale. Mandhari inaonyesha shughuli na mwelekeo wa usafiri wa kitaifa.

Mabasi kadhaa yenye matangazo ya kuvutia yameegeshwa kando ya barabara huku mabango ya namba arubaini na sita na thelathini na nne yakionyesha njia za usafiri na bei ya arubaine. Watu wanatembea kando kando ya barabara wakielekea katika shughuli zao. Chini ya kivuli cha mti na majengo yaliyopo nyuma yanasisitiza mazingira ya jiji yenye msongamano.

Basi la rangi ya kijivu na zambarau limeegeshwa mtaa wa mjini likiwa na maandishi ya rangi ya manjano yanayosema Team Petition Prominent . Watu kadhaa wamesimama na kutembea karibu. baadhi wakiwa na mabango ya nauli. Jengo la matangazo lajishughulisha Settling Empowerment 2023 linachangia hali ya uhamishiaji wa jamii.

Barabara ya jiji imejaa magari tofauti yakiwemo magari ya mizigo, pikipiki na magari madogo yote yakielekea upande mmoja, jengo lililoupande wa kulia lina bango la Good Testimony Schools na picha za wahitimu huku anga likiwa na mawingu.

Abiria wanapanda gari la umma lenye mapambo ya maandiko ya kijini na jina la Utawala Airways . Jengo la mjini inaonekana nyuma likiongeza maandari ya shughuli za jiji, tukio linaonyesha maisha ya kila siku ya usafiri wa umma na imani ya jamii.

Bango la 2NK Sacco Nakuru Direct linasimama mbele ya gari la abiria la rangi ya fedha likibainisha huduma ya usafiri moja kwa moja kwenda Nakuru. Pembeni, kuna duka la watoto na majengo ya kibiashara yaliyojaa matangazo na watu wakifanya shughuli za kila siku. Mazingira haya yanaonyesha uhai wa biashara na miundombinu ya usafiri mijini.

Minibasi za usafiri zimetanda katika kituo kilichojaa watu na shughuli. Mabango ya mwelekeo yanaelekeza safari kuenda Nakuru, Nyeri, Karatina na Nanyuki. Jengo la hotel evercom lipo nyuma likiongeza taswira ya jiji lenye harakati.

Matatu nyeupe yenye maandishi ya kidini na nambari za maneno kama Narok na Bomet, imeegeshwa karibu na duka lenye rangi angavu. Watu wamesimama pembezoni wakishiriki shughuli za kila siku katika mtaa wa biashara. Mazingira huakisi usafiri wa uma, na maisha ya mijini yenye msisimko.

Basi la kijani lina maandishi PERFECT upande wa gari likiwa limefunikwa sehemu ya juu kwa turubai. Basi lingine jeusi linaonekana nyuma na maandishi yanayoanza na MOMB likiwa karibu na majengo ya mjini. Watu wamesimama pembeni wakishungulika katika mazingira ya usafiri wa jiji.

Basi lenye maandishi ya BLESSINGS limeengeshwa kando kando ya barabara ya jiji. Watu wakipanda na mabango ya nauli yakiinuliwa. Majengo marefu, saa ya mtaa na matangazo kama NAIROBI ATLAS yanajaza mandhari ya eneo hili lenye shunguli nyingi. Hali inaonyesha maisha ya kila siku katika usafiri wa mjini.

Magari ya usafiri yameegeshwa kando ya barabara yenye pilkapilka nyingi huku mabango yakionyesha safari ya moja kwa moja kuelekea Nakuru, Naivasha na Gilgil. Mandhari naonyesha kituo cha usafiri kilichojaa watu, boda boda na maduka ya jirani. Mazingira haya yanaadhirisha shughuli nyingi za jiji.

Basi la kisasa limepambwa kwa rangi angavu na maandishi ya hustle likiwa na orodha ya vituo ya kusafiri upande wake. Mandhari inaonyesha utamaduni wa ubunifu kwenye usafiri wa mjini.

Mabasi yaliyopambwa kwa rangi kali yameegeshwa karibu katika eneo la shughuli nyingi za usafiri. Watu wanatembea karibu, wakihusiana na usafiri wa huduma zinazohusiana .Mandhari inaonyesha maisha ya Kila siku ya Kijiji yenye msongamano.

Gari la Isuzu KBX 474E imepambwa kwa rangi kali likiwa limeegeshwa katikati ya magari mengine ya usafiri wa umma. Watu wanapanda na kushuka huku barabara ikiwa na pilika pilika nyingi za jiji. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya kila siku ya usafiri katika mitaa ya Kenya.

Basi la metro trans lenye namba 807 limesimama katika Kituo cha michini chenye shughuli nyingi abiria wanasubiri kuingia huku wengine wakionekana ndani ya basi. Kibao chenye nambari arubaini na sita kinaelekeza safari kwenda maeneo kama yaya Juction na Adams.

Kituo cha reli cha Pipeline kimejaa watu na magari ya usafiri wa umma . Mabasi, malori na njia ya reli zinaonyesha shughuli nyingi za usafiri mjini . Mandhari ya kijani na miundombinu ya kisasa huleta mchanganyiko wa harakati za mazingira.

Basi za City Shuttle za rangi ya kijani na samawati zimeegeshwa kando ya barabara ya mawe huku watu wakisubiri huduma. Mabango yanaonyesha njia kama Tawala, Embakassi na Cosmas . Mandhari huonyesha harakati za usafiri wa mjini kwa watu wa kila siku.

Basi ya rangi angavu limepambwa kwa maandishi ya kiroho na picha ya simba likiwa limeegeshwa karibu na vani nyeupe lenye nembo ya usafiri wa kijamii. Bango ya maelezo yanaonyesha shughuli nyingi wa mtaa wa Ruiru. Mazingira huakisi utamaduni wa mjini wenye masimko na usafiri wa Kila siku.

Magari ya umma na pikipiki zinaelekea njia moja kwenye barabara enye shuguli nyingi. Ubao wa matangazo unaorodhesha maeneo ya safari kama Ruiru, Juja na Thika na nauli ya shilingi mia moja. Manthari yanaonyesha huduma za usafiri wa jamii na harakati za kila siku mjini.

Magari, pikipiki na watu wanashughulika katika barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji. Majengo ya biashara yenye mabango kama Day Life na Rose Textiles ,yamepangwa kandokando ya barabara. Mazingira haya yanaonyesha pilkapilka za kila siku za mtaa wa kibiashara.

Msongamano wa watu na mabasi yenye matangazo yamejikita katikati ya barabara ya jiji huku maafisa wa usalama wakiwa kazini. Majengo marefu yamejaa mabango ya biashara na matangazo ya maonyesho ya huduma za afya. Mwonekano huu unaonyesha uhai wa maisha ya mijini na mwingiliano wa usafiri, biashara na huduma.

Jengo la Kenya National Archives zimezungukwa na magari, mabasi na watu wengi katika barabara ya jiji. Gari la Mazda la samawati linaonekana katikati ya harakati hizo likiwa na nabari ya usajili KDN 594M. Mandhari inaonyesha msongamano na maisha yenye shuguli katika jiji la Nairobi.

Magari ya umma ya aina tofauti yanapaki na kusonga katika mtaa wenye shughuli nyingi. Nyumba na majengo marefu yanaonekana nyuma, yakionyesha eneo la mijini lenye msongamano. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa usafiri wa umma mijini.

Van nyeupe zenye mistari ya manjano zimeegeshwa nje ya jengo la biashara zikitangaza safari za maeneo kama Mombasa, Malindi na Kilifi. Mabango ya biashara mbalimbali yanaongeza mchanganyiko wa huduma katika eneo hili la usafiri wa mijini.

Pikipiki ya abiria yenye chapa ya uber inasafiri kwenye barabara ya jiji iliyo na magari na wa enda kwa miguu. Mvaaji wa jaketi ya njano na kofia ya samawati amepanda pamoja na mwingine aliyevalia fulana ya pinky ,barabara yenye maji maji huashiria mvua ya hivi karibuni na mandhari huonyesha shughli za usafiri wa kisasa jijini.

Barabara ya jiji imejaa mzongamano wa watu magari na mabasi enye maandishi ya City shuttle na ziggy. Maafisa wa trafiki wamesimama na wamekaa wakieleza magari huku tangazo la simu likionekana ukutani. Mazingira haya yanazizitiza pilika pilika ya jiji na usimamisi wa miundo mbinu ya usafiri.

Basi linaonekana la double M commuter limeegeshwa barabarani. Watu wawili wanaonekana wakizungumza wakiwa wamesimama kando ya gari hilo. Mandhari ya mjini inaonyesha shughuli za usafiri katika kituo cha magari.

Basi la Supermetro limesimama bara barani likiwa na maandishi ya matangazo ya timu ya texas long horns watu wamesimama karibu nalo moja akiwa na fulana ya Machungwa ilioandikwa stage Marshall. Mandhari ya jijini inaonyesha Shughuli za usafiri jamii.

Minibasi kadhaa zimesimama kando ya barabara, huku watu wakiwa wanazunguka na wengine wakisubiri usafiri. Mabango yaliyojuu ya magari yanataja maeneo ya miji kama Nakuru, Karatina na Nyeri. Mandhari yanadhihirisha kituo cha usafiri chenye shughuli nyingi mijini.

Barabara yenye shughuli nyingi na magari ya aina mbalimbali yakisafiri pande zote mbili huku wengine wakipaki kando .Watu wachache wanatembea pembezoni mwa njia na majengo pamoja miti vinaonyesha mazingira ya mjini. Mandhari yanasisitiza msongamano wa magari na maisha ya jiji.

Barabara ya jiji limejaa magari ya aina mbalimbali pamoja na watu wakitembea kando kando. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya miti huku tangazo la Compass College likionekana kwenye nguzo. Mandhari inaonyesa harakati za kila siku katika mazingira ya mijini .

Basi la, KBS,la rangi ya samawati linaonyesha orodha ya vituo vya safari pamoja na bei ya nauli ya hamsini. Abiria mmoja anashuka akishikilia mlango katika mandhari ya barabara ya lami. Mazingira huakisi usafiri wa umma wa kila siku jijini.

Lori jeupe limeengeshwa karibu na jengo la kisasa lenye vioo vya kaukasi na paneli za kahawia. Mtu mmoja yuko juu ya lori akipanga mizigo mbalimbali. Ikionyesha shughuli za usafirishaji mjini na mizigo.

Mifumo ya bomba na vali zenye vipini vya samawati na nyekundu zimeunganishwa kwenye tanki la samawati la sindiriko. Sehemu hiyo inaonekana kuwa ya kuchunga au kusafisha maji. Ikiwa na ndoo ya kijivujivu yenye kifuniko cha jano pembeni. Muundo mzima unaonyesha utendaji wa kifaa cha viwandani kwa matumizi ya majimaji.

Majengo yanajengwa katika mtaa wa mjini baadhi yakiwa kwenye hatua za awali za ujenzi. Matanki ya maji yamewekwa juu ya paa na minara ya mawasiliano inaonekana upande wa kushoto. Mazingira haya yanaonyesha maendeleo ya miundo mbinu.

Mabomba ya samawati na manjano yamefungwa kwa mpangilio unaoonyesha usimamizi wa maji maji au gesi. Vifaa vya kupimia shinikizo kama gauges na valves vimeunganishwa kwa usalama. Hii ni eneo la usambazaji wa huduma muhimu kiufundi.

Mtaro mrefu na wa kina umechimbwa ardhini kwa ajili ya ujenzi huku tingatinga likifanya kazi mwishoni mwa mtaro. Mazingira yanajumuisha majengo ya karibu na miti michache yakionyesha shughuli ya kuandaa njia ya miundombinu kama mabomba au nyaya.

Mifumo ya pampu na valve kubwa za samawati zimefungwa ukutani kwenye sakafu ya zege zikihusishwa na usambazaji wa maji. Fundi mmoja anafanya marekebisho akionyesha ufanisi wa kazi ya kifundi kiwandani. Mazingira yenye usalama na weledi.

Mabomba na vifaa vya umeme vimefungwa kwa mpangilio wa kitaalamu ukutani. Kuna visanduku vya umeme juu na vifaa vya maji chini vinavyowekwa kwa usalama. Mandhari inaonyesha usanifu wa kisasa wa majengo ya kibiashara au viwanda.

Mtaro mrefu na mwembamba umechimbwa ardhini na maji yakikusanyika chini yake, nguzo za umeme za nyaya zimefuatana sambamba na mtaro huo, karibu na miti na majengo ya pembezoni, mandhari inaonyesha hatua ya maendeleo na miundo mbinu ya mashambani

Tangi la metallic lenye kutu limewekwa juu ya mkokoteni lenye Magurudumu mawili likiwa pempeni ya shamba la mazao. mandhari inaonyesha vifaa vya kuhifadhi au kusafirisha maji vijijini.